Hapa kuna mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cheusi akiwa amevaa barakoa na mavazi meupe. Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya uso na glavu anampa chanjo ama sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Tukio la huduma ya afya au kampeni ya kijamii ambapo mwanamke mzee anapokea msaada au maelezo kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Mtaalamu wa afya aliyevalia mavazi ya kujikinga na mgonjwa aliyevalia gauni ya hospitali anaonekana kua katika hali dhaifu akitegemea msaada wa mtalamu huyo kusimama au kutembea.

Mwanaume aliyevalia barakoa, shati ya rangi ya samawati, suruali ndefu ya cream , na viatu vya rangi ya hudhurungi, anaosha mkono. Hapo chini kuna gunia la rangi nyekundu limefungwa.

Hapa ni katika chumba cha upasuaji madaktari walio valia sare spesheli za thea hali maarufu theater gowns . Wanaonekana kuwa wanaendelea na kazi ya upasuaji.

Kuna chandarua cheupe cha mbu kimefunywa kitandani. Wanawake wengi wamebeba watoto migongoni wakiwa wanahudhuria mkutano wa wazi.

Hii ni sehemu ya dawa hospitalini. Wanafamasia wawili waliovalia mavazi rasmi ya kazi. Mmoja ameketi na mwingine amesimama dirishani akimhudumia mteja.

Wahudumu wa afya wawili wamevalia vifaa vya kujikinga wanamhudumia mgonjwa anayepumua kutumia msahada wa mashine. Kwenye kitanda kuna shuka nyeupe.

Kuna gari ya huduma ya afya lenye nembo ya AMREF AFRIKA na Astrozeneca linaloonekana nyuma ya kundi la watu saba. Watu hawa wamesimama mbele ya gari hilo. Wawili kati yao wakishikina kwa utepe wa njano ishara ya hafla ya kuzindua gari hilo.

Hii ni kliniki ya kusafiri yaani mobile clinic . Mlango iko wazi, na ndani anaonekana mtu wa kike akiwa amesimama kwenye mlango na amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Hiki ni kikundi cha watu walioketi kweye vikundi vidogo. Kuna bango upande wa kushoto lenye nembo ya karibu Kenya network ambalo linaweza kuashiria kuwa tukio hili ni la kijamii.

Hili ni gari la huduma za afya linalo tembea maarufu kama Mobile Clinic . Lina nembo ya mpango wa Beyond Zero ambao ni mpango wa afya ulioanzishwa nchini Kenya kwa lengo la kupunguza vifo vya kina mama na watoto.

Wahudumu wa afya ya jumuiya na huduma za ugani wanashirikiana kutengeneza au kuunda kitu. Wote wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Wa katikati amejifunga hijab yenye rangi nyeupe na amevalia nguo ya rangi nyeusi.

Hapa kuna watu watatu wanaonekana, mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao akiwa hana mavazi rasmi ya kazi, wawili wamevalia makoti ya rangi ya buluu ya wazi wakionekana kuwa ni wahudumu wa afya.

Hi ni kliniki ya afya, ambayo imejengwa kwa kutumia makontaina ya usafirishaji mizigo. Kuna nebo ya serikali ya Kenya, na kuta za kliniki hii zimepakwa rangi nyeupe.

Aliyekuwa mama wa taifa la Kenya Margret Kenyatta anaonekana anacheka na amebeba mtoto aliyezaliwa wakiwa kwenye ziara ya viongozi hospitalini. Ameketi kwenye kitanda kimoja na mama yake mtoto.

Gari la kliniki ya kusafiri ya mpango wa Beyond Zero, limeegeshwa katika eneo la wazi lenye nyasi fupi, fupi na miti michache. Inaonekana kuwa ni kijiji au maeneo ya mashambani.

Mhudumu wa afya anaonekana kuchukua presha ya mama ambaye anaishi katika hali ya uchochole , kule nyuma kuna mapapai yamezaana mengi sana mhudumu wa afya inaonekana amevaa barakoa nyekundu.

Wanawake waliobeba watoto, wanahudumiwa katika gari la beyond zero mobile clinic la uhamasishaji wa kuboresha afya ya mama, mjamzito, na watoto.

Rais wa Kenya, Doctor William Samoei Ruto na wafanyikazi wa umma wakimhudumia mtoto na mama yake pia akikuwa hapo akiangalia. Ni kama wanazindua chanjo.

Mhudumu wa afya anaonekana kuwa amekuja kumtembelea mama mjamzito. Ameshika kitabu cha mama wajawazito cha kliniki, wote wawili mama na mhudumu wa afya wamevalia barakoa.

Mwanaume aliyevaa miwani ya kinga ako kwenye matibabu ya meno, kwenye kliniki inayoitwa AF SMILE DENTAL kama ilivyoandikwa kwenye corner ya juu ya kulia ya hii picha.

Mwanamke ako kwenye ukaguzi wa meno katika kliniki ya meno. Daktari aliyevaa mipira ya glavu ya rangi ya samawati anaatumia vifaa vya uchunguzi wa meno kuangalia meno yanayoonekana meupe na masafi.

Mwanaume anatumia mti wa mswaki kusafisha meno yake. Mtu huyo anaonekana kuwa na tabasamu pana. Anaushika mswaki wake kwa mkono wa kushoto.

Mwanaume mzungu aliye na ndevu anasugua meno yake kutumia mswaki wenye rangi nyeupe na samawati. Meno yake ni meupe kuashiria afya mzuri wa meno ambayo ni muhimu kwa kila binadamu.

Mkono wa muuguzi wa meno umevaa glavu ya samawati. Ameshika kifaa cha manjano, vifaa vingine vya meno viko kwenye meza.

Daktari wa meno amevalia glavu za raba za colour ya blue. Anaonekana kuwa ameshika koleo akitaka kumng'oa mgonjwa meno.

Mkono umevalia glavu ya rangi ya samawati na umeshika kifaa cha daktari wa meno kilicho na mwendo wa kasi sana.

Tukio la moto mkubwa, huku watu waliovaa sare za shirika la msalaba mwekundu, yaani Red Cross, wakiwa eneo hilo. Kuna askari au mlinzi pia, anaonekana upande wa kulia.

Gari la mazima moto lenye rangi nyekundu, aina ya Volvo FL6. Lina maandishi Fire mbele yake na pembeni, na lina vifaa mbalimbali vya dharura. Juu yake kuna taa za dharura na vifaa vingine vya mwangaza.

Kuna maandishi yanayoashiria kuwa, wafanyikazi wa shirika la watoto la CWSK, wapeana misaada ya dharura ya chakula katika town ya Kiambu.

Watu wawili waliyovalia boya za rangi ya machungwa wamesimama kwenye boti nyeupe ambalo liko kwenye maji. Kwa umbali kuna mimea kuashiria ufuoni.

Wafanyikazi wawili wa shirika la msalaba mwekundu wamesimama nje ya shule ndani ya maji ya mvua yaliyofurika. Wote wawili wamevalia viatu za maji.

Wazimamoto waliovalia sare wanakimbia kwenye sakafu imejaa maji wakiwa wamebeba ngazi. Pale nyuma kuna gari nyekundu imeegezwa.

Kuna mtoto mdogo aliye shikiliwa na mama yake au mlezi wake. Ananawa mkono kwenye besheni la kijani linalo tiririsha maji kutoka kwa tangi la plastiki ya kijani chenye nembo ya dettol .

Hili ni shamba kubwa la mmea wa chai. Anga inaonekana kuvutia. Jua likiwa linatua. Kuna mawingu machache ya rangi ya kijivu.

Hapa kuna kitakasa mkono kilicho nusu kwenye chupa. Kina rangi ya samawati. Kando yake kuna barakoa ya rangi ya majivu .

Hapa kuna vyungu vilivyotengenezwa kwa udongo. Vimetumika kuwekwa ndani maharagwe meusi, maharagwe meupe, ndengu, mbaazi na kamande.

Hili ni jengo la hospitali. Kwenye sehemu ya kitengo cha dharura na ajali. Kuna watu kadhaa wamesimama inje ya jengo, wengine wakiwa na baiskeli ya magurudumu matatu hali maarufu wheelchair .

Maabara ya afya yaliyo na jokofu lenye mandishi ya onyo kwa rangi nyekundu inayo sema Bio Hazard . Kuna mtu mmoja aliyevalia koti jeupe la maabara anafanya kazi kwenye kifaa cha maabara kilichopo mezani.

Huu ni mtungi wa plastiki wa kemikali itwayo formalin . Hilo jina limeandikwa likiwa ni kubwa na kwa nukta zenye rangi nyekundu. Hapo juu, kuna ile imeandikwa for external use only , kumaanisha kwa matumizi ya nje tu.

Hapa kuna mitungi minne yenye ukubwa tofauti ya oxygen ya rangi nyeusi inayotumika katika matibabu. Juu ya mitungi hizo iko na rangi nyeupe.

Mabango mawili ya vipimo vya macho. Bango kubwa lililo kushoto lina maandishi ya aina mbalimbali yakipungua ukubwa kutoka juu kuelekea chini. Bango ndogo liko kulia pia liko na maandishi yanayopungua.

Kifaa cha kitengo cha uchunguzi wa macho kinachotumika kwenye kliniki ya macho au duka la miwani. Nyaya kadhaa zinaonekana zinazounganisha sehemu mbalimbali za kifaa hicho kuashiria kuwa ni cha teknolojia ya kisasa.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali kijulikanacho kama digital blood pressure monitor . Kando yake kuna mfuko wake wa rangi nyeusi uliochorwa mkono na kifaa hicho mweupe. Nyuma yake kuna kasha ya kifaa hicho.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani kibichi amesimama akiwa ameshika kiti cha gurudumu kilichokaliwa na mgonjwa aliyefungwa bandeji .

Kuna miguu michafu imevalia patipati ya rangi ya samawati. Miguu zote miwili zimefungwa na minyororo na hizo minyororo zimefungwa na vifuli viwili.

Kuna mtoto mchanga ambaye amebebwa, na mhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe. Anaonekana kua anampima huyo mtoto. Mkono mwingine wa mhudumu, umeshikilia mtoto kwa upole.

Mtoto mdogo anapewa chanjo na mhudumu wa afya ambaye amevalia glavu za rangi ya samawati. Mamake mtoto amemshika mtoto na amevalia barakoa nyeusi.

Msichana mwenye blouse nyeupe amevalia barakoa, anaonekana kudungwa sindano ama kupewa chanjo na mhudumu wa afya. Wote wamevalia barakoa. Pale kwenye room unaona kuna mgonjwa ambaye amevalia sare za hospitali za colour ya green .

Mtoto mchanga ambaye amevalishwa nepi na fulana nyeupe amewekwa kwenye kitanda cha magurudumu. Amefunikwa na blanketi ya rangi ya waridi. Hapo pembeni kuna vifaa vya matibabu.

Mtoto mdogo anapokea chanjo ya matone kutoka kwa muhudumu wa afya aliye valia wavazi ya kiafrika. Mama yake mtoto ameshika mtoto kwenye paja lake akimsaidia kupokea matone hayo kwa urahisi.

Mtoto mchanga ambaye amelazwa kwa blanketi ya rangi nyeupe. Sehemu ya mwili inayoonekana ni bega, sikio, paji la uso, na mkono wa mtoto, ambao ameukunja karibu na kidevu.

Hii inakaa kliniki ya watoto wachanga kwa sababu mhudumu wa afya anachukua kinachoonekana kukuwa chanjo kutoka kwenye begi la baridi la kuhifadhi chanjo za watoto. Wahudumu wa afya wengine wameketi hapo na kuna mama anayeonekana amebeba mtoto.

Mtoto mchanga amezaliwa, anahudumiwa na mhudumu wa afya. Hapo kando kuna mama amesimama akimwangalia, amevalia blouse nyeupe na nukta nyeusi.

Watoto wanne wanachora wakiwa wanaelekezwa na mwalimu wao ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati. Kiti chake ni cha rangi nyekundu. Ukuta umepakwa rangi ya samawati.

Kuna chanjo ya malaria. Hapa kando kuna mtoto mvulana anadungwa kwa mabega na mhudumu wa afya ambaye amevalia sare nyeupe na barakoa nyeupe.

Daktari wa michezo anampa huduma ya kwanza mwanariadha aliyelala chini kwa maumivu huku akishikilia kichwa chake, kwenye uwanja wa michezo au riadha. Kuna watu wengine wamesimama kando yao.

Kifaa cha mazoezi ya misuli ya miguu, hasa, ya paja na mbele, kiko ndani ya ukumbi wa mazoezi. Kina sehemu ya kukalia, hedi za kushikilia miguu, na uzito uliounganishwa, kwa ajili ya kuongeza upinzani.

Vifaa vya mazoezi na tiba ya michezo ya viungo vya miguu hasa kwa ajili ya kupanua na kuimarisha misuli za miguu. Kuna manyororo ya uzito yaliyowekwa kwenye gurudumu lenye nambari thelathini na sita na hamsini na sita.

Kifundo cha mguu wa kulia kilichoteguka kutokana na michezo au riadha. Kuna dalili za maumivu, uvimbe, na mchipuko kwenye eneo lililo athiriwa. Kwa kimombo inajulikana kama angle sprain .

Mashine ya matibabu ya michezo, inayotumika kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ya mabega, na kifua kwa usalama, na kwa mwendo unaolenga misuli husika. Inaitwa body solid leverage shoulder press .

Hapa kuna vifaa vya kinga vya michezo aina mbalimbali. Naona pedi za magoti, pedi za viwiko, kinga za mikononi na kofia ya chuma.

Mimea huu kunajulikana kama lemon grass unafanana na nyasi ya Ndovu, Huu mmea kutumika sanasana kwa kutengeneza madawa ya kienyeji na pia kutumika kama majani chai.

Huu ni mmea wa kiasili unaotumika kutengeneza dawa ya kiasili. Majani yake na matunda yake yote yanatumika kutengeneza dawa za kiasili.

Matawi ya huu mmea inatumika kutengeneza madawa za kienyeji, mbegu zake zinatumika kutengeneza mafuta inayojulikana kama castor oil ambayo inatumika kurembesha uso na kufanya nywele ikue.